Msikiti huu umetengezwa kutumia umbo zinazopendeza kwa kweli waumini wa dini ya kiislamu wengi wakiwa wa kiume wanaonekana wakiwa wamepiga magoti mahali hapa.

Jengo hili la kanisa linaonekana kuwa na waumini ambao wamevalia barakoa. Nao wameketi kwa makini. Ukutani kuna runinga ambayo ina maandishi ya kitabu kitakatifu cha Biblia kutoka Yohana 3:17.

Alama ya msalaba kwenye dari inaonyesha kuwa hili jengo ni la kanisa. Nje kuna miti ya aina tofauti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa kandanda wako uwanjani. Wameinua mikono yao na kupiga makofi huku wakishangiliwa na mashabiki wao walioketi kando kwenye viti vya rangi ya samawati.

Hiki ni kituo cha treini mjini Mombasa. Kimejengwa kwa ustadi. Madirisha yake ni ya glasi. Nayo maandishi ya Mombasa Terminals yameandikwa karibu na dari la jengo hili kwa rangi nyekundu.

Wanawake hawa wanne ni wa dini la kiislamu, wanaonekana wakiwa wamejisitiri kabisa, mavazi yao hayaonyeshi sehemu yoyote ya mwili isipokua macho peke yake.

Jengo hili ni la shirika la kutuma barua linaloitwa Posta, mbele anaonekana mwanamume aliyekalia pikipiki lililonna sanduku nyuma lenye maandishi Posta, kando yake kuna pikipiki nyingine.

Mtaa ni wa Kizingo, nalo kanisa ni la Sabato, yaani Seventh Day Adventist. Bango hili limewekwa kwenye ua la kanisa hili ambalo ni nyeupe.

Wasichana watatu wa dini ya kiislamu wamevaa buibui nyeusi. Nguo hizi ni za heshima kweli, zimefunika hadi uso zao, macho pekee na mikono yanayoonekana.

Hili ni kanisa linaloitwa, Trinity Baptist Church, linalopatikana eneo linaloitwa Ukunda. Limejengwa kutumia mawe na likapakwa rangi nyeupe karibu na dari ambalo ni la mabati.

Wanachama wa kikundi la PNU wanaonekana kua wenye furaha huku wakisherekea miaka kumi na mitano ya chama chao kama ilivyoandikwa kwenye keki iliyo na rangi nyekundu, nyeupe na samawati.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya, bwana Uhuru Muigai Kenyatta, anaonekana akiwa ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Watu wenye furaha wasimama nyuma yake. Kando yake mkewe yupo na vazi meupe.

Nembo hili ni la chama la kisiasa la Jubilee. Chini yake kwa rangi nyekundu pameandikwa mbele pamoja. Nayo juu kuna picha ya ndege aina ya njiwa aliyebeba jani kwenye mdomo wake.

Ndege hii inaonekana kama imetua kwenye uwanja. Ni la rangi nyeupe, kijani kibichi, nyekundu na nyeusi. Zinazoashiria bendera ya nchi ya Kenya.

Waimbaji wa kikundi cha sifa na kuabudu wamesimama kwenye madhabau ya kanisa ya Mavuno lililoko mjini Mombasa. Mcheza kinanda ameketi nyuma yao.

Wanawake wawili wanaonekana wakitembea. Mmoja ana buibui nyeusi naye mwingine ana buibui iliyo ya rangi ya samawati. Mbele yao kuna kijana mdogo aliyekalia punda na kando yake kuna mwanaume aliyevalia kofia nyeupe.